Safu ya kabati au makabati ya umeme yanayofanana na yale yanayopatikana katika vituo vidogo vya kusambaza umeme. Makabati haya ambayo yanaonekana kuwa na vifaa vya kudhibiti na kusambaza umeme, yamepangwa kwa mstari mrefu katika chumba safi na chenye taa nzuri. Inawezekana hizi ni sehemu za mfumo mkubwa wa umeme unaotumika kudhibiti, kulinda na kusambaza umeme kwa ufanisi.

Nguzo kubwa ya umeme ambayo mara nyingi huwakilisha sehemu ya mtandao mpana wa usambazaji umeme. Nguzo hizo ni muhimu kwa kusafirisha umeme kutoka vituo vikuu vya kuzalisha au vituo vidogo vya kubadilisha, kwenda maeneo mbali mbali.

Kituo muhimu cha kusambaza umeme ikionekana chini ya anga la mawingu. Miundombinu hii ni muhimu kwa ajili ya kudhibiti na kusambaza umeme kutoka vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji, zikiwezesha shughuli mbalimbali za viwanda, biashara na makazi ya watu kupata umeme.

Nguzo ya umeme iliyokuwa na nyaya nyingi zilizounganishwa zikielekea pande mbalimbali. Nguzo hiyo imesimama kando ya barabara yenye magari na miti mingine kwa mbali. Nyaya zinaonekana zikiwa zimetanda na zikiwa zimejifunga kuashiria mfumo tata wa usambazaji wa umeme.

Kituo cha kupooza umeme kikubwa chenye vifaa vingi vya umeme kama vile transfoma, minara ya chuma na nyaya za umeme. Kituo hiki kimejengwa katika eneo la wazi huku anga ikiwa na mawingu meupe. Vifaa hivi ni muhimu sana katika kusambaza umeme, kutoka vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji.

Nguzo za umeme zilizojengwa karibu na jengo refu zikiwa na nyanya nyingi za umeme zinazopita. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo hizo baadhi yao wakiwa wamepanda ngazi. Jambo linaloashiria shughuli za matengenezo aunganishi wa umeme.

Nguzo ndefu za umeme za chuma zinazo julikana kama minara ya usambazaji umeme. Minara hii imesimama wima ikitawala mandhari ya asili yenye miti au vichaka. Nyaya nyingi za umeme zimetenda kati ya minara hii zikionyesha mfumo mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Angani inaonyesha kituo kikubwa cha kuzalisha umeme ambacho kinafanana na mtambo wa nishati wa joto ardhi. Katikati kuna majengo marefu na vifaa vingi ikiwemo minara ya kupoeza inayotoa moshi au mvuke angani, ishara tosha ya uzalishaji wa nishati. Kuna maeneo mengine ya wazi yaliyojenywa kwa lami au saruji ambayo yanaweza kuwa vituo vidogo vya usambazaji wa umeme.

Nguzo ya umeme iliyo na nyaya nyingi zilizoitishwa na kisanduku jeusi kinachoning'inia kinachoashiria uwezekano wa kua na vifaa vya usambasaji wa umeme au mawasiliano. Kifaa hiki kinaonekana kama kifaa cha usambasaji au muunganisho wa nyaya za umeme.

Kituo cha kupunguza na kusambaza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme. Kuna vibadilishaji umeme na vifaa vingine vya umeme vilivyopangwa kwa safu. Anga linaonekana kuwa na mawingu na labda ni giza likipa taswira nguvu na umuhimu wa kituo hicho.

Kiwanda kikubwa chenye miundo mbinu tata ya mabomba na majengo, na moshi au mvuke mkubwa ukitoka kwenye minara miwili mirefu upande wa kulia. Eneo hilo linaonekana kuwa katika mandhari pande au ya milima kwa nyuma. Miundo mbalimbali ya chuma na mabomba makubwa yameunganishwa ikionyesha kuwa hii ni mitambo tata ya uzolishaji au usindikishaji wa umeme.

Mtambo mkubwa wa umeme unaoonekana kama kituo kikuu cha kupoza na kusambaza umeme unaojulikana kama substation , tunaona miundo mingi ya chuma, nyaza, umeme, na majengo makubwa mawili ya viwanda. kutokana na mada ya vituo vya umeme. Hii inaonyesha jinsi umeme unaposafirisho kutoka vianzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji.

Wafanyakazi wa kampuni ya umeme wakiwa kazini wakitengeneza au kusimamia nguzo za ueme na nyaya. Mfanyakazi mmoja anaonekana amepanda nguzo refu kwa kutumia ngazi maaluma au gari lenye jukwaa la kuinua, akifaya kazi kwenye nyaya za umeme. Mfanyakazi mgine yuko chini akisimama au kutoa msaada.

Kituo cha umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi. Vifaa hivi ni muhimu kwa kusambaza umeme kutoka vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji. Kituo hiki kina jukumu la kupunguza au kuongeza umeme iweze kusafirishwa kwa umbali mrefu na kusambazwa salama kwa nyumba na biashara.

Kituo cha kupoza umeme kilicho wazi chenye miundo mingi ya chuma nguzo za waya wa umeme na vihami vikubwa, anga inaonekana wazi na ina mawingu machache ikionyesha mazingara ya nje. Kituo hiki kinaonekana kuwa muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme.

Tembo wadogo, wengine wakiwa wamefunikwa nguo kwenye eneo lenye udongo mwekundu na miti michache nyuma. Hali hii inaashiria uwepo wa kituo cha kuwatunza au kuwaokoa tembo, jambo muhimu sana kwa uhifadhi wa viumbe hawa walio hatarini kutoweka na usimamizi endelevu wa mali asili.

Mtu akiwalisha tembo wadogo kwa kutumia chupa. Huku tembo wengine wakionekana nyuma. Mandhari ina miti yenye majani machache na anga la samawati ikionyesha mazingira ya wazi labda hifadhi ya wanyama pori au kituo cha ulinzi wa wanyama. Kitendo hiki cha kuwalisha tembo kinaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Mbuni akiwa katikati ya kiota chake kilichowazi kilichozungukwa na mayai kadhaa makubwa katika mazingira ya nyasi kavu. Huu ni mfano halisi wa juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili. Katika muktadha wa uhifadhi, hii inawakilisha uhai wa wanyama pori na umuhimu wa kulinda makazi yao ya asili ili kuendeleza uzazi na ustawi wa spishi kama mbuni.

Kundi la watu wakicheza densi ya kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi yenye manyoya na mapambo mengine yanayoashiria utamaduni. Hii inaonyesha moja kwa moja mada ya uhifadhi wa mazingira au usimamizi wa rasilimali asili. Inaweza kuhusishwa na utamaduni na uridhi ambao mara nyingi huenda na heshima na uhifadhi wa mazingira.

Mandhari tulivu ya ziwa au bwawa kubwa la maji likiwa limezungukwa na mimea na miti iliyo ya kijani kibichi chini ya anga yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Rangi ya anga na mimea inaakisi vizuri juu ya uso wa maji ikionyesha usafi na utulivu wa mazingira. Kuwepo kwa eneo la maji kama hii ni muhimu sana kwa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili.

Simba akiwa amesimama nyuma ya uzio wa wavu huku mkono wa binadamu ukielekezwa kwake labda ukijaribu kumpa kitu au kumgusa. Taswira hii inagusia swala la uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili hasa wanyama pori. Kuweka wanyama kama simba katika vizimba ni njia mojawapo ya kuwalinda na kuwaweka salama.

Nyati ndani ya uzio labda katika hifadhi ya wanyama pori au kituo cha uhifadhi. Uwepo wa uzio unaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kwa kulinda wanyama pori na makazi yao. Hii inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa uhifadhi wa spishi zilizo hatarini au kuelimisha umma.

Waigizaji wa sarakasi wakitumbuiza ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya watazamaji. Hii inaweza kuwakilisha matumizi ya miundombinu iliyojengwa ambayo hutumia rasilimali. Katika muktadha mpana, matukio kama haya yanaweza kufanywa kwa kuzingatia endelevu na matumizi bora ya nishati.

Mti mkubwa uliokauka ukianguka ndani ya mto au ziwa, huku mimea ni refu ikiota ufukueni. Tukio hili linaweza kuashiria mwingiliano wa asili ndani ya mazingira . Lakini pia linaweza kuwakilisha jangamoto katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili .Kudhumisha afya wa vianzo vya maji na misitu iliokaribu ni muhimu anuwahi ustawi wa jumla wa mfumo ekolojia

Tembo mdogo akila majani, huku nyuma kukiwa na kundi la watu wakimtazama. Hali hii, ina ashiria juhudi za uhifadhi wa tembo, na usimamizi wa rasilimali asili, hasa katika vituo vya kuokoa na kulea tembo yatima au walio jeruhiwa. Kuwepo kwa watu, kuna onyesha pia, jinsi uhifadhi unavyo saidia elimu ya umma , na utalii endelevu.

Mtu akisimama karibu na twiga, labda katika kituo cha kuhifadhi wanyamapori au bustani ya wanyama ambapo utunzaji wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia hufanyika. Uwepo wa twiga na wanadamu karibu hivyo unaashiria juhudi za uhifadhi wa wanyamapori na programu za elimu zinazolenga kuongeza kuelewa kuhusu umuhimu wa kulinda viumbe.

Mto uliochafuliwa na takataka na uchafu mwingine huku majengo ya viwanda kinaoonekana nyuma, hali hii inaangazia changamoto kubwa katika uhifadi wa mazingira na uzimamizi wa raselemali asili, hii inaonyesha jinsi shughuli za binadamu zinavyoweza kuharibu viyanzo muhimu ya maji, uchafuzi wa mto huu, unatoa wito wa haraka wa kuchukuwa hatua za kulinda resemali zetu za maji na kuhakikisha endelefu ya mazingira.

Twiga akiwa amechungulia juu ya uzio, labda katika eneo lililohifadhiwa au kituo cha wanyama pori, kuwepo kwa uzio kunaweza kuashiria juhudi za kusimamia na kuhifadhi twiga hawa na mazingira yao ya asili kwa kuwalinda kutokana na hatari na kuwezesha wageni kuwaona kwa usalama.

Mtu akichota maji karibu na eneo lenye uchafu na maji machafu, akionyesha changamoto kubwa za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Uwepo wa taka na maji yasiyokuwa safi unaashiria uchafuzi wa mazingira ambao unaathiri moja kwa moja upatikanaji wa maji safi na salama, rasilimali muhimu ya asili. Hali hii inasisitiza umuhimu wa mipango madhubuti wa usimamizi wa taka na uhifadhi wa vianzo vya maji.

Nyani akiwa ameshikilia waya wa uzio akitazama kwa umbali labda akiwa amefungiwa au katika makazi yaliyolindwa. Hali hii inaibua maswali muhimu kuhusu uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia. Ingawa uzio unaweza kuashiria juhudi za kulinda wanyama pori kutokana na hatari za nje au kuwadhibiti kwa ajili ya utafiti.

Maafisa wanyamapori wakimtunza kifaru mdogo, aliyefunikwa blanketi , ikiashiria jitihada za uhifadhi wa usimamizi wa mali asili. Maafisa hao wakiwa wamevalia sare zao, wanaonekana wakishughulikia kifaru huyo kwa uangalifu mkubwa, labda wakimhamisha, wakimpa matibabu au kumpa huduma nyingine muhimu.

Mandhari ya kuvutia, ya milima na nyanda zenye mimea. Zikiashiria utajiri wa rasilimali asilia, na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. Anga lina mawingu mazito, likionyesha mazingira safi na yasiyochafuliwa. Jambo muhimu kwa kudumisha mifumo ya ikolojia yenye afya. Mimea ya asili na ardhi, iliyotunzwa vizuri, inaonyesha matumizi endelevu ya ardhi, na umuhimu wa kulinda makazi ya wanyamapori.

Maji yaliyojaa majani ya maua ya maji yaliyotanda juu ya uso, ikitengeneza mandhari tulivu na ya kijani kibichi. Majani haya yanawakilisha mfumo wa ekolojia ya majini na umuhimu wa kudumisha usafi wa vyanzo vya maji ili kusaidia maisha ya mimea na wanyama wa majini.

Kundi la watu wakifanya kazi katika mazingira machafu, yaliyo jaa takataka na maji machafu. Ikiwezekana katika eneo la dampo au karibu na mfumo wa maji taka. Hali hii, inaangazia moja kwa moja masuala muhimu ya afya ya mazingira ikionyesha jinsi, uchafuzi wa mazingira, unavyoweza kuathiri jamii vibaya.

Kifaru akisafirishwa ndani ya chombo maalum cha mbao, huku kukiwa na watu wengi wakiwemo walinzi wa wanyamapori wakisaidia katika operesheni hio. Hii inaashiria juhudi muhimu za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia, hasa katika kulinda spishi zilizo hatarini kama vifaru, ambavyo vinakabiliwa na ujangili.

Mazingira yaliyochafuliwa pakubwa kando ya chanzo cha maji, labda mto au ziwa ambapo rundo kubwa la taka , hasa mifuko ya plastiki ya samawati na kijani imejaa ardhini. Watu wanaonekana katikati ya taka hizo wakionyesha athari mbaya za usimamizi mbaya wa taka kwenye uhifadhi wa mazingira na rasilimali asilia.

Eneo lililoathiriwa vibaya na mafuriko ambapo barabara imeharibika na taka pamoja na udongo vimesambaa kila mahali. Mtu mmoja amesimama katikati ya uharibifu akionyesha jinsi maisha ya binadamu yanavyoathirika na majanga ya asili yanayosababishwa na uharibifu wa mazingira. Tukio hili linaashiria kutokuwepo kwa usimamizi mzuri wa rasilimali asilia na umuhumu wa uhifadhi wa mazingira.

Kundi la wamaasai. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo zao za asili. Wamesimama nje katika mazingira yanayoonekana kuwa mazingira ya kijijini. Uwepo wao katika mazingira haya, unasisitiza umuhimu wa jamii za wenyeji katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Twiga akichungulia juu ya uzio wa mbao huku mazingira ya misitu ikiwa nyuma ikionyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori na usimamizi wa rasilimali asili. Twiga huyu anaonekana yuko katika eneo lililohifadhiwa labda hifadhi ya wanyama au kituo cha uhifadhi ambapo viumbe kama hawa hulindwa dhidi ya ujangili.

Eneo la makazi duni ambapo mtoto amesimama karibu na mkondo wa maji machafu iliojaa taka. Hali hii, inaashiria uharibifu mkubwa wa mazingira na usimamizi mbovu wa raslimali ya asili kwani uchafuzi wa maji na mazingira unaweza kusababisha magonjwa na kuyahatarisha afya ya jamii.

Mandhari utulivu yenye mti mmoja mkubwa ulio simama kando ya dimbwi la maji huku nyasi zikiwa zimetanda kote. Uwepo wa maji na mimea unaashiria umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa raslimali asili eneo kama hili lenye upatikanaji wa maji na mto asili ni muhimu kwa bioanuwai na ustawi wa mfumo wa ekolojia

Kundi la nyani wakiwa wamekusanyika katika mazingira yao ya asili na hii inaashiria umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia. Kuwepo kwa wanyama pori kama nyani, kunategemea sana afya ya misitu na maeneo ya asili yanayowazunguka.

Eneo lililoharibika sana likionekana limefunikwa na taka na uchafu mwingi. Udongo unaonekana kuwa na matope na uchafu wa kila aina ikiashiria uharibifu wa mazingira. Mbali kidogo kuna miti iliyokufa au isiyo na majani na pia majengo au makaazi yaliyoonekana kuhadhirika.

Mto tulivu uliopakana na miti mingi na mimea ikionyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa mali asili. Maji safi na mimea ya kijani kibichi inaashiria mfumo wa ekolojia wenye afya unaohitaji kulindwa kutokana na uchafuzi na uharibifu ili kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali.

Wanawake wawili katika mazingira ya makazi duni wakijishughulisha na shughuli za kila siku za kupata na kutumia maji ,mmoja anaonekana akijaza maji kutoka kwenye bomba au chanzo huku mwingine akibeba ndoo tupu mazingira yanaonekana ni machafu yasiyo na mpangilio na labda yasiyo na miundombinu sahihi ya usafi wa mazingira, hali hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili hasa maji katika jamii zote.

Twiga mmoja amesimama katikati ya mbuga yenye miti midogo na nyasi . Nyuma yake kwa umbali, kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu likionyesha kuungana kwa wanyamapori na maendeleo ya miji. Inaangazia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili hasa katika maeneo kama Nairobi ambapo mbuga za wanyama na miji zipo karibu.

Sanamu tatu za wanaume zilizo simama wima zikionyesha mavazi ya kimila au kijeshi za zamani. Sanamu hizi zinaweza kuakilisha historia na utamaduni wa jamii kuheshimu historia na kuelea misingi jamii kuna weza kuchochea uwajibikaji katika kulinda raslimali asili na mazingira kwa vizazi vijazo.

Mtu anakimbia kwenye njia ya udongo, iliyozungukwa na miti na mimea, ikionyesha mazingira ya asili kama vile misitu au hifadhi asili. Hali hii, inaangazia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Kuwepo kwa njia ya kutembea au kukimbia kunaonyesha matumizi ya burudani ya maeneo ya asili.

Kundi la ndege wakiwa wamesimama karibu na kingo za maji wakizungukwa na mimea ya majini na nyasi ndefu. Uwepo wa ndege hawa katika mazingira haya unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu kwa mali asili.

Mandhari ya asili yenye miti mingi iliyoshikana upande wa nyuma kuashiria msitu. Sehemu ya mbele ina nyasi na mimea mingine. Kuna bwawa dogo la maji yenye rangi ya kahawia. Eneo hili linaashiria umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa Wamasai, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni yenye rangi nyingi. Wanaume wawili wameruka juu, ishara ya ngoma maarufu inayohusishwa na tamaduni za Wamasai. Kuna watalii wakiwa wamevalia mavazi ya Kimasai au yenye mvuto wa Kimasai wakishuhudia au wakishiriki. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya vijiji au eneo la wazi lenye miti.

Mtu akipika nje karibu na chanzo cha maji kinachoonekana kuwa mto au bwawa na nyuma kuna miundo kama daraja au tuta la kudhabiti maji. Hali hii inaweza kuashiria changamoto zinazo husiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili.

Tumbili ambaye anaonekana akiwa ameketi karibu na mti na mimea, ishara ya makazi yake asili ya msituni. Uwepo wa tumbili huyu, anayewakilisha wanyamapori unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa rasilimali asilia.

Mtu akikusanya taka karibu na mto uliochafuliwa, ikisisitiza changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Hali hii inaonyesha uharibifu wa makazi asilia na vyanzo vya maji hivyo kuhitaji juhudi za haraka kusafisha.

Fisi, mnyama anayejulikana kwa umuhimu wake katika mfumo ekolojia kama mla mizoga akisimama katika eneo la nyasi. Uwepo wa fisi ambao ni sehemu muhimu ya mfumo wa asili unaangazia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili.

Maeneo ya makazi ya ghorofa yamejaa watu, yakionekana kuwa katika eneo la makazi duni. Paa za mabati zimechawanyika, zikionyesha hali ya majengo mengi. Baadhi ya majengo yanaonekana kuwa yamezeeka. Hii inaonyesha eneo lenye uhaba wa nafasi, mwindombinu duni, na changamoto za kimazingira.

Ndege wawili, wakiwa wamesimama kwenye miamba katikati ya mimea. Wamejificha vizuri kutokana na manyoya yao yenye madoa yanayofanana mazingira yao. Hii inawakilisha uhai wa wanyamapori na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Paa aina ya impala, kiumbe wa porini anayepatikana sana katika mbuga za wanyama na maeneo ya wazi kama vile nchini kenya. Uwepo wa wanyama kama hawa unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa raslimali asili.

Mwanaume mmoja amevaa kofia ngumu ya usalama na vesti ya rangi angavu. Amesimama katikati ya eneo lenye mimea mingi. Anashikilia mche mdogo wa mmea akionyesha jukumu lake katika shughuli za kilimo au uhifadhi. Nyumayake, kuna majeno rahisi yanayoashiria labda mazingira ya kijijini makazi duni ambayo yanaweza kuhitaji ulinzi wa mazingira.

Kundi la vijana wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi angavu na baadhi yao wakiwa na barakoa wakishiriki katika shughuli ya uhifadhi wa mazingira. Wanaonekana wakiwa katika eneo la wazi ambalo linaweza kuwa shamba au eneo la wazi linalohitaji kusafishwa au kupandwa miti.

Kundi kubwa la nyumbu wakivuka mto kwenye mundo mkali huku wengine wakiwa tayari wamefika ufukweni. Tukio hili linawakilisha uhamaji mkubwa wa wanyama jambo muhimu katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Uhamaji wa nyumbu ni mfano wa kipekee wa mzunguko wa asili na jinsi wanyama wanavyotegemea makazi makubwa na njia salama za kuvuka ili kuishi.

Shughuli ya uhifadhi ya wanyamapori nchini kenya ambapo mtunzaji aliyevaa sare ya kijani anampa maziwa tembo mdogo kwa chupa. Tembo mwingine mdogo anaonekana amelala chini na nyuma yao kua kundi la watu wanaotazama, labda watalii au wafanyikazi wengine wa uhifadhi. Hali hii inaashiria kituo cha uhifadhi au yatima cha tembo.

Kundi la wachezaji wakiwa katika mavazi ya kitamaduni wakitumbuiza au kufanya mazoezi kwenye jukwaa kubwa la ndani lenye viti vingi vya watazamaji. Mavazi ya kitamaduni ambayo huenda yametengenezwa kutoka kwa rasilimali asili na muziki na densi vinaweza kuwa sehemu ya juhudi za uhifadhi uridhi wa kitamaduni ambao hujumuisha uhusiano na mazingira asili.

Eneo la asili lenye nyasi, miti mirefu na wanyama wa porini. Kuna mbuni anayetembea upande wa kulia, na baadhi ya wanyama wanaofanana na paa. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi, yanayofanana na mbuga au hifadhi ya wanyama pori. Kuna nuru ya jua inayoangazia eneo hilo.

Eneo la wazi labda la ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya upandaji miti likiwa na udongo wa kahawia na mawe madogo madogo yaliyotawanyika. Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa msichana amevaa shati jeupe na sketi ya samawati hafifu. Amesimama katikati akishika mche mdogo wa mti. Anaonekana akiangalia mbele kwa umaakini.

Chui anatembea ndani ya eneo lenye uzio, labda ni hifadhi ya wanyapori, bustani ya wanyama au kituo ya wokozi. Uzio unaonyesha kuwa chui huyu anaishi katika mazingira anayosimamiwa na binadamu tofauti na maisha yake ya asili ya porini.

Eneo kubwa limejaa uchafu. Watu wanayoonekana wakiokota au kukusanya vitu miongoni mwa taka. Mazingira yanaonekana yameharibiwa sana. Hali hii inaonyesha matatizo makubwa ya usimamizi na uharibifu wa mazingira. Eneo hili linakisia changamoto za kiafya kwa wakazi wa maeneo yenye rasilimali duni

Kifaru mchanga akiwa karibu na kundi la watu wanaoonekana kuwa watalii au walinzi wa wanyama ambao baadhi yao ,wananyosha mikono yao kumgusa au kumpapasa. Eneo hilo linaonekana kuwa na udongo mwekundu jambo linaloashiria mazingira ya Afrika. Hii inaweza kuwa katika kituo cha yatima wa wanyama pori au hifadhi ambapo mawasiliano ya karibu ya wanyama yasiyo kuwa hatarishi huruhusiwa.

Tukio la upandaji miti ambako mwanamke anayeonekana kuwa kiongozi au afisa anatumia jembe kuchimba shimo kwa ajili ya kupanda miti. Wanaume wengi baadhi wakiwa wamevalia suti na mmoja akiwa na sare inayofanana na askari wa msitu au mlinzi wa wanyamapori wamesimama karibu wakishuhudia kuna miche ya miti na chombo cha kumwagilia maji karibu nao. Mandhari ya nyuma inaonesha eneo la wazi lenye nyasi.

Mamba wawili wakubwa wamelala kwenye arthi yenye mawe na nyasi chache. Mamba mmoja yuko upande wa kushoto na anaonekana kutazama mbele. Huku mamba mwingine akiwa kulia amelala kando na mwili wake mrefu ukienea . Inawezekana mamba hawa wako katika eneo lililo hifathiwa kama vile hifathi ya wanyama pori bustani ya wanayama ama kituo cha hifathi.

Maporomoko ya maji yenye kuvutia yakishuka kwenye miamba mikubwa na mimea ya kijani kibichi inayozunguka. Mwangaza unaangaza kwenye maji yanayotiririka na kuunda athari nzuri na ya kuvutia. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili kabisa na yenye utulivu yakionyesha uzuri wa rasilimali za maji na misitu.

Twiga watatu wakiwa wamesimama katika mazingira ya msitu au kichsaka mnene. Kukiwa na miti majani mengi nyuma yao. Twiga hawa ni alama muhimu ya wanyama pori wa kiafrika na uwepo wao unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili.

Mandhari ya makazi duni au eneo la kitongoji likionyesha hali halisi ya maisha katika maeneo mengi ya mjini. Kuna mwanamke labda akichota maji au wakifanya shughuli za nyumbani akiwa amesimama karibu vidumu vya maji na ndoo mbalimbali. Nyuma yake kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati na nguo zikining'inia nje.

Mafuriko makubwa yakipita kwenye makazi ya watu kuashiria athari mbaya za uharibifu wa mazingira na usimamizi mbovu wa rasilimali asilia. Maji machafu yenye matope yanaonyesha mmomonyoko wa udongo ambao mara nyingi husababisha na ukataji wa miti na ujenzi holela. Hali hii inatisha maisha ya mali za wakazi ikisistiza umuhimu wa mipango bora na uhifadhi wa mazingira.

Mtu anaonekana akichota maji kutoka kwenye chanzo cha asili kinachofanana na chemchemi, ambapo maji yanatiririka kutoka kwenye mwamba. Maji hayo yanadondoka juu ya uso wa mwamba wenye giza na kufunikwa na mimea michache iliyoshikamana kwenye mawe. Hali hii inaonyesha jinsi jamii zinavyotegemea vyanzo vya maji asilia, hasa katika maeneo ambayo huenda hayana mifumo ya kisasa ya usambazaji maji

Eneo la maji labda mto au ziwa likiwa na ndege mkubwa mwenye mabawa meusi Akionekana kutua au kuruka kutoka majini. Miguu yake mirefu inaonekana wazi na mabawa yake yametanuka kwa kasi. Maji yanaakisi taswira ya ndege huyo chini na kuunda taswira nzuri ya kioo

Mbuni, ndege mkubwa asiye na uwezo wa kuruka. Akitembea katika eneo la wazi lenye nyasi kavu huku mandhari ya mbali labda jiji inaonekana hafifu. Hii inaashiria uwepo wa wanyamapori katika maeneo yanayopakana au karibu na makazi ya binadamu. Jambo linaloleta umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Twiga watatu katika mazingira ya asili, labda katika hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama .Mmoja wa twiga anaonekana mdogo , akionyesha uzazi na ukuaji wa spishi .Nyuma yao kuna miti mingi na nyasi ikionyesha makazi yao ya asili.

Kundi la swala au pala , wakijilisha katika mandhari ya savanna yenye majani marefu na mti mmoja uliosimama peke yake mbali. Swala hawa wakiwa sehemu ya mfumo ikolojia wanaashiria umuhimu wa uhifandhi mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini, labda kwa kuweka mabomba ya maji, au mifumo ya maji taka. Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya makazi duni, au eneo lenye mijini lenye miundo mbinu duni, katika muktadha wa uhifadhi mazingira, na usimamizi wa rasilimali asilia.

Mandhari tulivu yenye jengo la kitamaduni lenye paa la vigae karibu na ziwa au bwawa kubwa likionyesha jinsi ujenzi unavyoweza kuungana na mazingira asilia. Kuingia kwa maji katika bwawa hilo kunaonekana kumetunzwa vizuri huku mimea na miti ikiwa pembezoni ikihifadhi mfumo ikolojia wa eneo hilo.

Kundi la watu. Baadhi wakiwa wamevalia mavazi wakiwa wamejikusanyika katika shimo kubwa la kuchimbwa ardhini. Ndani ya shimo hilo kuna watu wengi kadhaa wakiwa wanafanya kazi. Inaonekana kama wanachunguza au wanatoa kitu fulani. Udongo mwekundu umetawala eneo hilo unaoashiria kuwa sehemu hilo lina udongo wenye madini au linapitia shughuli za uchimbaji.

Kundi kubwa la watu. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kujikinga kama vile buti za manjano na fulana za usalama, wakifanya kazi katika eneo lenye tope na maji machafu. Wanaonekana wakitumia vifaa kama vile sepetu na jembe, wakiondoa uchafu na taka kutoka kwenye maji au ardhi iliyotuama. Eneo lote linaonekana kuwa chafu sana, likiwa na taka nyingi zilizotawanyika, kuashiria msanyiko mkubwa wa takakaka na pengine mifumo mibaya ya maji.

Ndege aina ya korongo anaonekana akiwa ndani ya uzio wa wapo. Ana mvuto wa pekee kutokana na manyoya yake ya dhahabu na sura yake ya kipekee. Anatembea kwenye eneo lenye udongo, karibu na chombo cha maji au chakula. Mandhari nyuma ya uzio yanaonyesha miti na mimea, yakifananisha mazingira ya hifadhi ya wanyama au kituo cha ulinzi wa wanyamapori.

Ndege mwenye rangi nyeupe na mdomo mrefu wa rangi wa manjano akiwa na macho mwekundu akionekana katika makazi yake ya asili, labda karibu na maji au kwenye eneo la mimea. Uwepo wa ndege huyu unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Mfereji mrefu mchafu na wenye kina kirefu uliotengenezwa ardhini. Ndani ya mfereji huu bomba kubwa la rangi ya kijivu, au kahawia limewekwa. Likinyooka kwa upande mrefu. Pande za mfereji zimeimarishwa na mbao au miundo mingine ya kuzuia udongo usiporomoke kuonyesha kuwa mradi huu unahusisha kazi kubwa ya uhandisi.

Njia iliyojengwa kwa matofali au lami nyekundu inaypita katikati ya miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi. Njia hii inaonekana kuwa katika bustani, hifadhi asili au msitu uliotunzwa vizuri. Miti inatengeneza kivuli cha asili juu ya njia na kuifanya inekana kua sehemu tulivu na yenye amani. Uoto wa asili unaonekana kutunzwa vizuri kando ya njia.

Simba dume mwenye fahari ambaye ni ishara muhimu wa wanyamapori wa kiafrika na kivutio kikuu cha utalii nchini Kenya. Kuwepo kwa simba katika mbuga zetu, kama vile hifadhi ya taifa ya Nairobi, iliyo karibu na jiji kunasisitiza umuhimu mkubwa wa uhifadhi wa mazingira na usimamamizi wa rasilimali asili.

Simba wawili dume wakiwa kwenye mandhari ya wazi. Simba mmoja yupo amesimama na ananguruma, mdomo wake ukiwa wazi akionyesha meno yake. Simba mwingine amelala chini karibu naye. Simba wote wawili wana manyoya marefu yanayoashiria ukomavu wao. Mandhari ya nyuma inaonekana kua ya nyasi kavu.

Eneo lenye mimea na miti, likiwa na njia ya kupita iliyotengenezwa kwa mawe. Katikati kuna mti mkubwa na chini yake kuna udongo uliofunikwa na majani makavu. Nyuma ya miti kuna uzio wa mbao unaoashiria mipaka au kinga. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakisamama karibu na uzio, wakiashiria uwepo wa binadamu katika eneo hilo.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu huku nyuma yao kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu ikiwezekana jijini Nairobi. Hii inaashiria mwingiliano kati ya wanyama pori na maendeleo ya miji, ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Eneo liloathirika na mafuriko makubwa, ambapo maji mengi ya kahawia yamefurika na kuzingira nyumba kadhaa zinazoonekana kuwa za hali ya chini. Miti mikubwa iliyosimama mbele inaonyesha jinsi mandhari inavyoathiriwa na matukio haya ya asili. Hali hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa rasilimali ya asili, kama vile mifumo ya maji na maeneo ya makazi.

Bwawa dogo au mradi wa kuzuia maji kwenye mto ukiwa na daraja juu yake. Maji yanatiririka kwa kasi na nguvu nyingi kutoka kwenye bwawa hilo yakionyesha kuwa kuna kiasi kikubwa cha maji kinachopita. Rangi ya maji inaonekana kuwa ya kahawia ikionyesha kuwa yana matope jambo ambalo linaweza kuwaashiria mmomonyoko wa udongo au uharibifu wa vyanzo vya maji.

Miti kadha ikiwemo mti mmoja mkubwa usio na majani mengi katikati na vichaka vingi vya kijani kibichi chini yake yote yakiwa chini ya anga ya samawati. Mandhari haya yanaashiria eneo la asili ya mimea labda msitu mdogo au eneo la wazi lenye miti. Uwepo wa miti na mimea ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira kwani husaidia kusafisha hewa, kudhibiti mmomonyoko wa udongo na kutoa makazi ya wanyamapori.

Tovuti la kutupa taka ambapo taka nyingi zimetupwa zikionekana zimetawanyika kila mahali. Kuna watu wanaonekana wakichakura taka na mitambo kama vile tinga tinga inayo onekana kwa umbali, ikionyesha shughuli za usimamizi wa taka. Hali hii inaangazia changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali ya asili.

Kasa wawili au kobe wakiwa karibu na maji huku vivuli vyao vikionekana kwenye maji hayo muonekano wao wana eneo walipo unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa viumbe hai na usimamizi wa rasilimali asili. Kasa ni species zilizohadharini kutoweka kutokana na uharibifu wa makazi na ujangili.

Kundi la watu wakiwa wamevaa fulana za usalama wakifanya usafi katika eneo lililojaa takataka nyingi zilizorundikwa na maji machafu. Hali hii inaonyesha uchafuzi mkubwa mazingira na uharibifu wa rasilimali ya asilia hasa maji. Juhudi za watu hawa kuokota na kusafisha eneo hilo zinaashiria hatua muhimu za uhifadhi wa mazingira.

Eneo la makaazi yasiyorasmi yaliojaa manyumba nyingi yaliyojengwa kwa mpangilio usiyo rasmi katikati ya makazi hayo kuna mto mdogo unaopita lakini maji yake yanaonekana yasiyosafi yakipita karibu na makaazi hayo eneo hili linaonyesha changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Twiga akila majani kwenye uwanja wazi huku mandhari ya jiji ikiwa nyuma yake, inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia. Uweo wa twiga karibu na jiji unaashiria changamoto na umuhimu wa kulinda makazi ya wanyama pori.

Mandhari ya jiji la Nairobi iliyopigwa kando ya ziwa au bwawa kubwa la maji. Ziwa linaonekana kuwa tulivu likiakisi anga la samawati lenye mawingu meupe. Kando ya ziwa kuna miti mirefu na majengo ya jiji yakiwemo majengo marefu yakionyesha mchanganyiko wa asili na maendeleo ya mji.

Tembo mdogo labda yatima akilishwa maziwa kutoka chupa na mlinzi au mtunzaji huku kukiwa na watalii wanaoshuhudia tukio hilo. Mandhari inaonyesha hifadhi au kituo cha kulelea wanyama. Hii inakisi juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia hasa katika kulinda spishi zilizo hatarini na kutoa huduma kwa wanyama aliowachwa yatima.

Mazingira ya asili yenye bwawa la maji au kidimbwi, likizungukwa na miti mirefu na mimea mingi. Katikati kuna mti ulio katika na kuanguka juu ya maji, ikionyesha athari za asili au labda uharibifu wa mazingira. Sehemu ya chini maji yaliofunikwa na majani ya mimea ya majini, kuashiria uwepo wa mfumo ikolojia wa majini.

Nyati wanaonekana wakiwa karibu na maji, labda wakinywa au wakipoza mwili yao kwenye tope. Nyati alio mbele anaonyesha pembe zake zenye nguvu na masikio makubwa. Nyati mwingine anaonekana nyuma yake akiwa ameinamisha kichwa, labda akila au kunywa. Mandahari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea ikionyesha mazingira yao ya asili.

Mwanaume ameketi juu ya mkokoteni uliojaa madumu mbalimbali ya maji yenye rangi na ukubwa tofauti. Inaonekana kuwa ni nje labda barabarani au kando ya barabara. Kuna miti na mbingu yenye mawingu nyuma. Mazingara yanaashiria maeneo kame au yenye uhitaji wa maji, na shughuli inaonekana ni usafirishaji wa maji.

Tunaona twiga mmoja akiwa amesimama kwa utulifu katikati ya mimea mirefu na miti uwepo wa twiga huyu katika makasi yake ya hasili unasisitisa umuhimu wa uifadhi wa wanyama pori na mifumo ipolojia.

Matatu ,chombo cha usafiri wa umma chenye jina kwa mabano texas na namba ya usajili kwa mabano KDS 469D kikiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu. Mmoja akiongea kwenye simu na mwingine amevaa fulana yenye rangi ya chungwa ambaye inaweza kuashiria kuwa yeye ni mhudumu wa usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari hasa yale ya usafiri wa umma kama mabasi na matatu, yanayoelekea pande zote mbili. Kuna watembea kwa miguu kando ya barabara na baadhi ya watu wakisubiri usafiri. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha kuwa ni eneo la mijini lenye shughuli nyingi.

Basi la abiria lililopambwa kwa michoro ya kuvutia na rangi ya samawati na nyeupe. Basi hili linaonekana likiwa limeegeshwa au likitembea kwenye barabara. Baadhi ya watu wanaonekana wamesimama karibu nalo. Hii inaashiria huduma ya usafiri wa umma ambayo ni muhimu sana katika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na basi dogo la abiria maarufu kama matatu. Watu wengi wanaonekana wakitembea au wakisubiri usafiri huku magari mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Hali hii inaakisi mfumo wa usafiri wa umma wenye shughuli nyingi hasa matatu ambao ni tegemeo kuu kwa wakazi wa mijini.

Eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au maegesho ya magari ya abiria ambapo kuna matatu imesimama likiwa limeegeshwa na watu wakiingia au kutoka. Hii inaakisi hali halisi ya usafiri wa umma katika maeneo mengi ya mijini hasa Nairobi, ambapo matatu ni njia kuu ya usafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na majengo ya gorofa na magari ya abiria zikiashiria uwepo wa huduma wa usafiri wa uma magari hayo yanasubiri abiria au yamepaki. huku watu wakisongea huku na kule jambo linalo onyesha jinsi usafiri wa uma ulivyo muhimu katika kuunganishwa maeneo mbali mbali na kuwezesha shughuli za kila siku.

Basi likiwa limeegeshwa barabarani na abiria wakipanda au kushuka. Katika eneo lenye shughuli nyingi ya jiji la Nairobi. Mabasi kama haya ni sehemu muhimu ya mfumo wa usafiri wa umma yakitoa huduma za usafiri kwa idadi kubwa ya watu kila siku.

Watu wanaonekana wakipanda na kushuka ikionyesha jinsi matatu yanavyoendesha shughuli za kila siku za kusafirisha abiria na bidhaa. Hii inawakilisha uti wa mgongo wa usafiri wa umma nchini ukisaidia uhamaji wa watu na bidhaa katika maeneo ya mijini na vijijini ,japo kwa mara nyingi kwa changamoto zake za msongamano na usalama.

Basi kubwa la abiria, lenye rangi ya zambarau na maandishi kwa mabano connections , likiwa limeegeshwa barabarani na abiria wakipanda au kushuka. Hii inaashiria shughuli za usafiri wa umma, ambapo watu hutegemea mabasi kusafiri, kutoka sehemu moja hadi nyingine. Iwe ni ndani ya mji au kati ya miji.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita, ikijumuisha mabasi na magari mengi ya abiria, ikisisitiza umuhimu wa usafiri wa umma katika jiji lenye shughuli nyingi. Uwepo wa magari mbalimbali barabarani, unaonyesha jinsi usafiri wa umma, unavyosaidia kurahisisha mienendo ya watu na bidhaa.

Basi ndogo maarufu kama matatu nchini Kenya likiwa limesimama mitaani na ueda likisubiri abiria. Matatu ni uti wa mgongo wa usafiri wa umma nchini Kenya yakitoa huduma muhimu za usafirishaji kwa mamilioni ya watu kila siku hasa mijini.

Treni ya abiria iliyokua imesimama nyuma ya uzio wa chuma. Ikionyesha mojawapo ya njia za usafiri wa umma. Treni hii ikiwa na rangi za dhahabu na zambarau, inaonekana iko kwenye njia yake ikisubiri kuendelea na safari. Usafiri wa umma kama treni ni muhimu sana katika miji mikubwa kwani husaidia kupunguza msongamano wa magari barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma ikijumuisha mabasi kadhaa yanayoonekana kama yale ya abiria, magari mengi na pikipiki. Kuna wanaotembea kwa miguu wakivuka au kusubiri kuvuka barabara. Uwepo wa magari ya usafiri wa umma na idadi kubwa ya watu unaashiria msongamano wa magari na shughuli nyingi za kila siku mijini.

Eneo lenye shughuli nyingi linalo fanana na kituo cha mabasi jijini Nairobi, Kenya. Kuna mabasi makubwa au matatu yakiwa yamesimama. Mengine yameegeshwa upande wa upande. Kati-kati kuna matatu ya rangi ya feta iliyoegeshwa. Watu pia wanaonekana wakiwa wamevalia fulana za rangi ya zambarau zenye maandiko meupe. Eneo linaonekana kama wanafanya shughuli fulani za usafiri

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu, magari na matatu hasa yaliyopakia abiria wengi katika mazingira ya jiji au mji mkubwa. Mabango na magari yanayoashiria kuwa hii ni kituo kikuu cha usafiri wa umma, eneo jingine lenye shughuli nyingi za kibiashara na usafiri nchini Kenya.

Mkutano ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiashiria mandhari ya mijini. Kuna magari mbalimbali barabarani ikiwemo malori, mabasi, magari madogo na pikipiki. Taa za trafiki zinaonekana zikiwa zimewaka, zikiongoza mtiririko wa magari. Anga inaonekana kuwa mawingu hafifu, na miti imetawanyika kando ya barabara, ikipunguza ukali wa mazingira ya zege.

Basi la ragi ya samawati ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma. Mwanaume mmoja amesimamam karibu na mlango wa basi akionekana kuwa kondakta au abiria anayeshuka. Kuna namba iliyoandikwa wazi kwenye upande wa basi ikishiria labda nauli au namba ya njia. Rangi ya samawati ya basi inaweza kuashiria kampuni maalum ya usafiri au mfumo wa basi ya haraka.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inayoashiria kua ni kituo cha mabasi ya matatu jijini nairobi kenya labda wakati wa mvua au baada ya mvua kutokana na mvua zilizokauka barabarani kuna matatu moja yenye rangi ya chungwa na michoro ya kuvutia upande wake ikiwa imesimama kando ya barabara na abiria wakiingia au kutoka

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa limejaa watu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu nyuma. Basi hili lina nembo kwa mabano talisman na inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma. abiria wanaonekana wakishuka au wakipanda basi ikionyesha shughuli za kawaida za usafirishaji wa watu mijini.

Basi dogo lenye mapambo mengi na michoro ya kuvutia likiwa barabarani. Hali hii inawakilisha usafiri wa umma hasa katika mazingira ya mijini ambapo magari kama haya hutumiwa sana kusafirisha abiria. Matatu nchini Kenya zinajulikana kwa uhalisi wake wa sanaa na mapambo ambayo mara nyingi uakisi utamaduni wa jamii na ujumbe maalum.

Treni ya Abiria. Ikiwa imepakia kwenye reli. Ikionekana kupitia uzio wa waya wa chuma. Teni hiyo ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na nyekundu. Gari la treni lina madirisha kadhaa. Nyuma ya treni kuna daraja la juu, la watembea kwa miguu, lenye muundo wa samawati. Likiashiria kituo cha treni, au sehemu ya kupita salama juu ya reli. Maandhari ya nyuma yanoyesha anga safi na mimea.

Matatu imepaki, na watu wanaonekana kuingia au kushuka. Watu kadhaa, wakiwemo wanaume na wanawake wanaonekana wakiwa karibu na matatu, baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa barabara au eneo lenye shughuli nyingi jijini.

Eneo lenye shughuli nyingi pengine kituo cha mabasi au barabara kuu, jijini Nairobi Kenya. Kuna mabasi mengine ya abiria iliyo paki yakiwa yana ngoja au kuwapandisha abiria. Huku baadhi yakiwa na namba za njia. Mabasi haya yanonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma.

Usafiri wa umma unaonekana wazi. Matatu mengi yakiwa yamejipanga barabarani, mengine yakiwa na rangi ya bluu na meupe na mengine yana maandishi. Magari mengine madogo yana abiria pia yanaonekana ya kisonga.

Handaki la barabara na gari dogo la abiria ambalo linaonekana kama matatu la uchukuzi wa umma likipita chini ya handaki hilo. Juu ya handaki kuna ujumbe usizidishe kasi inaonekana pande zote mbili. Kuna magari mengine na watu wachache wakiwa wamesimama kando ya barabara.

Msongamano wa magari barabarani, kuna magari mengi yanayo simama au yanayoenda polepole na yanayoonekana kujumuisha aina mbalimbali. Idadi kubwa ya magari na jengo refu upande wa kulia inaonekana kama mazingira ya mjini.

Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, wengine wakionekana kuingia au kutoka, jambo linalo ashiria shughuli za kawaida za usafiri wa umma. Matatu imepaki kando ya barabara, ikisubiri au ikipandisha abiria. Mazingira yanaonyesha kuwa ni mchana na kuna majengo nyuma, kuashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa la mjini au karibu na kituo cha biashara.

Barabara yenye shughuli za kawaida za jiji. Tunaona magari machache yakisafiri pande zote mbili za barabara, ingawa hakuna mabasi makubwa ya usafiri wa umma, yanaonekana waziwazi uwepo wa watu wanaotembea kando ya barabara, na dalili za miundombinu ya mijini unaashiria kuwa eneno hili linaweza kuegemea huduma za usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji au eneo lenye watu wengi. Tunaona msongamano mkubwa wa magari hasa yale yanayotoa huduma za usafiri wa umma. Mabasi mengi ya rangi tofauti kama vile nyekundu au bluu yamejipanga kwenye laini tofauti za barabara yakisubiri au yakisonga polepole kutokana na msongamano.

Barabara zenye shughuli nyingi za jiji la Nairobi ambapo usafiri na umma unachukua nafasi muhimu. Tunaona wazi nyuma ya basi la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Matatu hili likiwa na namba ya njia 105 Shuttle iliyoonekana wazi linaashiria njia ya kawaida ya usafiri wa wakaazi wengi wa jiji.

Juu ya paa la matatu kuna mabango mengi au vibao vyenye maandishi kama likana sacco, Vip shuttle, na Nakuru direct. Kuna mabango mengine yanayo ashiria sacco's na njia maarufu kama Nakuru direct. Kuonyesha shaguzi mbali mbali za usafiri zinazopatikana .

Mkusanyiko wa mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika au chakavu yakiwa yametupwa kwenye eneo lenye nyasi. Mabomba haya yanaonekana kuwa na kutu, kuashiria kuwa yamekuwa nje kwa muda mrefu na huenda hayatumiki tena. Uwepo wa mabomba haya unaweza kuhusishwa na miundo mbinu ya usambazaji wa maji ambapo mabomba makubwa kama haya hutumika kusafirisha maji kwa umbali mrefu.

Mabomba makubwa ya maji yaliyopangwa kwa safu ndefu, yakipanda juu ya mlima uliofunikwa na miti. Miundo kama hii mara mingi hutumika kusafirisha maji kutoka vianzo vikubwa kama vile mabwawa kwenda maeneo ya matumizi, katika mukthadha wa ugamvi wa maji na usimamizi wa taka miundo hii ni muhimu Sana kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa matumizi mbalimbali.

Rundo kubwa la takataka zilizotupwa kiholela kwenye eneo lenye nyasi zikiwa na majengo yanayoonekana shule au makazi. Taka hizi ni mchanganyiko wa plastiki, karatasi na taka nyinginezo zikionyesha tatizo kubwa la usimamizi wa taka. Uwepo wa takataka hizi karibu na makazi au taasisi unaweza kuleta athari mbaya kwa afya ya umma ikiwemo uchafuzi wa maji na hewa.

Kundi ya mabomba ya maji yaliyopangwa kwa safu. Baadhi yakiwa yamewekwa kwenye hosi zinzotumika kutoa maji. Hii inawakilisha moja kwa moja swala muhimu la usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mabomba haya yanaashiria miundo mbinu ya kutoa maji safi na salama kwa matumizi mbali mbali.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyochakaa ,baadhi yakiwa yamezama ndani ya maji machafu. yakiwa na valvu kadhaa za kudhibiti mtiririko. Hali hii inaashiria mfumo wa zamani wa usambazaji wa maji au usimamizi wa maji taka. Ambapo miundo mbinu imepitwa na wakati na inahitaji ukarabati.

Mfumo wa mabomba makubwa ya rangi ya samawati yaliyopangwa kwa safu yakiwa na viungo mbali mbali. Jambo linaloashiria miundo mbinu ya usambazaji wa maji au usimamizi wa majitaka. Mabomba haya kutokana na ukubwa na muundo wake yanaweza kuwa sehemu ya mtambo wa usafishaji wa maji.

Mfereji uliochimbwa ama eneo la ardhi iliyofunguliwa huku kukiwa na nyaya na mabomba yaliyozikwa chini ikionyesha miundombinu inayohusiana na usambazji wa maji au usimamizi wa taka. Uwepo wa udongo uliofukuliwa na mabomba unaweza kuashiria kazi ya ujenzi au ukarabati wa mifumo ya maji safi.

Bomba la maji la kisasa ikidondosha tone la maji, ikiashiria uwepo wa huduma ya maji safi na salama. Hata hivyo tone hilo linaweza pia kuashiria umuhimu wa usimamizi wa maji na kuepuka upotevu, ikikumbusha juu ya hali ya mifumo bora ya usambazaji maji na usimamizi wa taka unaozingatia uhifadhi wa rasilimali hii muhimu.

Mtaro uliochimbwa kwenye udongo wenye matope na ndani yake kuna maji yaliyokwama. Udongo unaonekana kuwa mweusi na unyevunyevu. Mtaro huu uliojaa maji, unaweza kuwa sehemu ya changamoto, au suluhisho katika usambazaji wa maji na usimamizi wa taka.

Barabara ya udongo iliyokuwa na athari ya maji machafu yanayotiririka huku kukiwa na uchafu na pengine mabaki ya taka yaliyochomwa upande mmoja. Hali hii inaashiria changamoto kubwa katika mifumo wa usambazaji wa maji ja usimamizi wa taka.

Mabomba makubwa ya maji yaliyopangwa chini tayari kwa ajili ya kufungwa au matumizi. Nyuma ya mabomba hayo kuna majengo na mazingira ya jiji ikionyesha mazingira ya mijini. Mabomba haya yanaashiria juhudi za kuboresha miundombinu wa maji safi ambayo ni muhimu kwa afya ya uma na maendeleo.

Wafanyikazi wakijenga au kurekebisha miundombinu mikubwa ya mabomba ya maji ikiashiria jitihada zinazoendelea katika kuboresha mifumo ya usambazaji maji. Mabomba hayo makubwa ya rangi ya samawati yanaweza kuwa sehemu ya miradi wa kusafirisha maji safi kutoka chanzo hadi kwa watumiaji.

Kundi kubwa la ng'ombe wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia wakinywa maji kutoka kwenye birika kubwa la saruji. Birika hilo linaonekana kuwa lime pasuka kidogo upande wa chini lakini bado linatumika nyuma ya ng'ombe kuna miti michache na ardhi kame yenye vumbi ikionyesha mazingira ya mashambani au eneo la malisho.

Mabomba makubwa yenye kutu yakiwa yametupwa au kuweka kando ya barabara karibu na eneo lenye miti na nyasi. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya zamani na yametumika kwa muda mrefu yakionyesha dalili za uchakavu na pengine kutu kali. Ukubwa wa mabomba haya unaashiria kwamba yalitumika kusafirisha kiasi kikubwa cha maji au taka.

Mandhari ya mji au eneo la makazi likiwa na nyumba na majengo mbalimbali. Kinachojitokeza zaidi ni uwepo wa matangi mengi makubwa ya maji, mengi yakiwa meusi yaliyowekwa juu ya paa za nyumba na majengo mengi. Hii inaashiria utegemezi mkubwa wa uhifadhi wa maji na usambazaji wa maji binafsi katika eneo hilo.

Pampu ya maji ya zamani, ambayo mara nyingi hutumiwa kuchota maji kutoka visima au vyanzo vya maji chini ya ardhi. Pampu kama hizi ni muhimu kwa upatikanaji wa maji hasa katika maeneo ya vijiji au yasiyo na miundo mbinu ya kisasa ya maji.

Ziwa dogo au bwawa la maji likiwa na rangi ya samawati iliyokolea inayoakisi anga. Likizungukwa na mimea minene labda magugu au nyasi ndefu. Upande wa kulia kuna eneo la kilimo lililonyooka linaonekana kama shamba lililolimwa au shamba la mahindi. Sehemu ya chini inaonyesha eneo la kijani kibichi likionyesha mazingira ya asili.

Eneo dogo la nje au la ndani. Kuna pipa kubwa la samawati lililosimama wima, ambalo linaweza kutumika kuhifadhi maji. Kando ya pipa hilo, kuna ndoo nyeupe. Na juu yake, kuna mfuko mweusi wa taka, unaoashiria usimamizi wa taka.

Uwepo wa taka nyingi kando ya maji ni tisho kubwa kwa usambazaji wa maji safi. Taka hizi, hasa zile za plastiki na kemikali, zinaweza kuingia kwenye chanzo cha maji na kuchafua maji ,ambayo huenda yanatumiwa na binadamu ama wanyama.

Eneo la ardhi lililo chimbwa kwa kina, likionyesha udongo uliotawanyika na miundo mbinu iliyo wazi. Ikiwezekana inahusiana na usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Kuna sehemu za mirija au mabomba yaliyo zikwa yaliyo fichuliwa kutokana na uchimbaji.

Umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa, hasa katika maeneo ambapo maji ya bomba yanaweza yasiwe salama moja kwa moja. Chupa hizi nyingi, zinaonyesha matumizi ya maji yaliyosafishwa, yanayonunuliwa au kusafishwa nyumbani.